Watu wanne ndani ya ofisi. Watatu ni wanaume, mmoja ni mwanamke wanatazama tarakilishi zao. Chumba hiki kina dirisha moja na ukuta mweupe.

Darasa lilojaa wanafunzi. Nyuma yake kuna ubao mweusi ulioandikwa na choka nyeupe. Mbele ya darasa kuna wasichana wawili waiojitanda mitandio.

Mwalimu aliyevaa shati jeupe na tai ya rangi ya samawati amezingirwa na wanafunzi watatu akiwaonyesha jinsi ya kutumia kipakatilishi. Nyuma yao kuna mwanafunzi mmoja aliyebeba begi jeusi.

Watu wanne, wawili wa kike na wawili wa kiume, wamekusanyika katika meza iliyo na vipakatalishi viwili wakionyeshana kazi. Juu ya meza hio kuna glasi moja ya maji yaliyo nusu. Na pia kuna makaratasi yaliyoandikiwa.

Uwanja wa kuchezea wa shule umejaa na vitu mbalimbali vya kuchezea, vikiwemo bembea. Kando na kujifunza darasani, ni muhimu watoto kucheza, kwani, michezo hudumisha saikolojia ya watoto na pia, huwafunza jinsi ya kutangamana na wenzao.

Bweni lina vitanda viwili vya ghorofa, vilivyotengenezwa kwa mbao. Vitanda hivi, vina magodoro yaliyotandikwa na mashuka meupe, na kila kitanda kina mto mmoja mweupe.

Bweni la wanafunzi liko na vitanda viwili vya ghorofa, kando yake kuna dirisha kubwa lililo na pazia zilizofunguliwa. Kando ya dirisha kuna mlango uliofungwa. Vitanda hivi vitatu vimetandikwa kimoja hakijatandikwa.

Bweni la wanafunzi lililo na vitanda vitatu. Vitanda hivi havijatandikwa mashuka yoyote bali kwenye kichwa cha vitanda hivi, kumekunjwa blanketi. Chumba hiki kina dirisha moja lililo funguliwa wazi ,lililo na pazia ya kijani kibichi.

Watu wako ndani ya maktaba. Maktaba hii iko na rafu za rangi ya kijivu. Rafu hizi zimejazwa na vitabu, na watu hawa wanachagua vitabu kutoka kwa rafu hizi.

Darasa lenye kuta za rangi ya samawati lina madirisha mapana yanayoingiza mwangaza mwingi. Mna madawati mengi na nyuma ya darasa hili, kuna viti vya walimu na ubao wa matangazo.

Bweni la wanafunzi lina vitanda viwili vya ghorofa. Vitanda hivi vimetandikwa kwa mashuka ya rangi ya samawati. Kila kitanda kina mto mmoja. Chini ya vitanda, hivi kuna sapata za rangi ya samawati.

Chumba cha mafunzo ya kidijitali kimejaa na viti na meza zilizopangwa katika mistari. Kila meza ina tarakilishi yake na chumba hiki kina mataa yaliyowashwa.

Darasa lililojaa madawati ya rangi ya kahawia. Lina madirisha makubwa yanayoleta mwangaza, na nyuma yake kuna ubao wa matangazo ulio na makaratasi yaliyobandikwa.

Wasichana waliovaa sare ya skauti, waliosimama katika uwanja uliozungukwa na miti. Hapo nyuma ya miti Kuna banda.

Mwalimu wa mahitaji maalum anatembea pamoja na wanafunzi wake. Mmoja wao ni mwanafunzi mlemavu aliyeketi kwenye kiti chake cha magurudumu ambacho mwalimu anakisukuma. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa na furaha na kuwa wachangamfu.

Mwalimu wa mahitaji maalum wa kike, ameketi uso kwa uso na mwanafunzi mtoto aliye na ulemavu. Wawili hawa wanawasiliana kupitia lugha ya ishara.

Mwalimu wa mahitaji maalum, amekaa kando ya mwanafunzi wake mlemavu, aliyeketi kwenye kiti cha gurudumu, huku akicheza gitaa yake kwa furaha.

Mwalimu wa mahitaji maalum ameketi kando ya mwanafunzi wake mlemavu ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mwalimu anamsaidia kupaka rangi kwenye karatasi, mtoto huyu anafurahia somo lake.

Wanafunzi wawili walio na mahitaji maalum, wameketi wakiangaliana uso kwa uso, wakiwasiliana kutumia lugha, ya ishara, mmoja ni wa kike, na mwingine ni wa kiume.

Mtoto wa kivulana ni kipofu. Amefungua kitabu na anasoma. Kitabu anachosoma ni kitabu maalum cha wasioona. Kitabu hiki kinaitwa breili. Kitabu hiki husomwa kwa kupapasa maandishi yaliyotengezwa kwa mashimo kupitia ncha za vidole.

Mtoto wa kivlana aliyevalia shati nyeusi, ameshika gitaa akimchezea mtoto mwenzake aliye na ulemavu. Mlemavu huyo ameketi kwenye kiti kilicho na magurudumu, na mbele yao kuna vifaa kadhaa vya mziki.

Mwalimu wa mahitaji maalum ameketi kando ya mwanafunzi mlemavu, aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akimfundisha jinsi ya kusoma kutoka kwa kitabu.

Mwalimu wa mahitaji maalum amesimama pamoja na mwanafunzi wake mbele ya ubao . Anamfundisha mwanafunzi huyu kutumia ishara kuonyesha herufi.

Mwalimu wa mahitaji maalum, ameketi kwenye kochi kando yake ni mwanafunzi mlemavu aliyeketi kwenye kiti chake cha magurudumu. Mwalimu anamfundisha mwanafunzi huyu. Wako ndani ya chumba kilicho na kuta nyeupe.

Wanafunzi wanne wameketi katika meza moja ndani ya maktaba. Watatu ni wanafunzi wa kike , mmoja ya kiume. Nyuma yao kuna rafu iliyopangwa vitabu.

Mwalimu wa kike wa mahitaji maalum, amesimama kando ya mwanafunzi mwenye ulemavu akimfundisha jinsi ya kujitayarishia kikombe cha chai. Mwanafunzi huyu amevaa aproni nyeusi.

Mwalimu wa mahitaji maalum ameketi kando ya mwanafunzi mlemavu akimfundisha jinsi ya kuhesabu kutumia mirija. Wameketi ndani ya chumba kilicho na kuta za rangi nyeupe na dirisha moja lililo wazi.

Mtoto mwenye ulemavu aliyevalia shati ya manjano, ameketi kwenye meza akichukua nukuu kutoka kwa masomo yaliyoko mbele ya tarakilishi yake. Mtoto huyu ameketi kando ya rafu lililopangwa vitabu.

Mwalimu wa mahitaji maalum, amesimama mbele ya darasa na wanafunzi wawili, mmoja wa kike na mmoja wa kiume, mwanafunzi wa kiume, anamtizama mwalimu mwingine, anayefanya ukalimani kwa lugha ya ishara.

Mwalimu anamfundisha mwanafunzi jinsi ya kusoma na kutumia lugha ya ishara, wako ndani ya darasa na nyuma yao kuna ubao mweusi ulioandikwa na choka nyeupe.

Mtoto wa kike aliye na ulemavu wa miguu ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu. Amefungua kitabu anachokisoma. Ameketi chini ya mti na kando yake kuna maua ya rangi ya kijani.